Huduma ya umeme inayotolewa katika shirika maalumu, nishati ambayo husafirishwa kupitia nguzo maalumu zinazounganishwa na nyaya za umeme kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, kwa ajili ya utoaji wa nishati hiyo.

Mifumo ya umeme iliyounganishwa katika nyaya ndogondogo zilizopita katika nguzo ndefu ya umeme; iliyosimikwa pembeni mwa jengo kubwa mahali ambapo nyaya hizo huingiza umeme katika jengo hilo, na kusafirisha kupeleka maeneo mbalimbali.

Mifumo ya nishati ya umeme, iliyopitishwa katika nguzo ndefu iliyosimamishwa katika ardhi yenye udongo mzuri na kusimama imara. Ikiwa na nyaya za umeme zinazopitisha umeme mkubwa na mdogo kutoka sehemu tofautitofauti.

Mifumo ya umeme katika maneno ya uswahilini inayounganishwa na nyaya mbalimbali zinazosafarisha umeme kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, huku nguzo iyo ikiunganisha umeme katika maneno ya karibu ya wakazi wa eneo hilo kupitia mita zilizounganishwa hapo.

Huduma ya umeme ni huduma ya muhimu katika ulimwengu wa sasa kwani viwanda vingi hutumia nishati hiyo kwa ajili ya kuweza kuzalisha bidhaa mbalimbali. Umeme hutumika pia hata katika mahospitali kuongoza mitambo mbalimbali kwa ajili ya kutibu wagonjwa.

Huduma ya usambazaji wa umeme, iliyounganishwa katika nguzo maalumu. Eneo ambalo transfoma ndogo ambayo hupokea umeme na kuchochea, iliyofungwa vizuri na kufanyiwa usimamizi, huku kukiwa na nyaya mbalimbali zinazoingiza umeme na kutoa katika kifaa hicho.

Alama ya barabarani inayoonyesha njia sahihi ya watembea kwa miguu kuvuka, kutoka eneo moja la barabara na kwenda eneo jingine la barabara kwa usalama wa afya zao na kuepusha ajali zinazotokana na kukiuka alama hizo kwa watumiaji wa barabara.

Alama ya barabarani inayoashiria hakuna njia iliyowekwa katika eneo la wazi, sehemu kulipojengeka nyumba mbalimbali za kifahari. Zilizopakwa rangi nzuri za kupendeza, katika eneo kandokando na hifadhi ya barabara.

Barabara mahali ambapo usafirishaji wa mizigo pamoja na abiria hufanyika, watu wanaoingia na kutoka nje ya mji wakitumia magari mbalimbali magari makubwa yanayoingia na kutoka katika mji huu.

Eneo la barabarani mahali ambapo usafirishaji wa bidhaa tofauti tofauti magari pamoja na watu hufanyika, huku kukiwa na njia zinazoingia na kutoka katika eneo la mji, barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami.

Pikipiki ya magurudumu manne. Kifaa maalumu cha kusafirisha abiria pamoja na mizigo huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana (bodaboda dereva wa chombo hicho) mikononi mwake akiwa ameshika kofia maalumu inayotumiwa hususan na wateja wanaopanda katika pikipiki hiyo.

Usafirishaji wa bidhaa mbalimbali, unaofanywa na gari maalumu ambalo hutumika kwa ajili ya kubebea bidhaa tofautitofauti, hususan nafaka pamoja na bidhaa nyingine. Na kuzisafirisha kutoka eneo moja na kuzipeleka eneo jingine, kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo la barabara lililojengwa katika kiwango cha lami, mahali ambapo magari ya aina tofautitofauti yanayosafirisha mizigo pamoja na abiria, hupita katika eneo hilo yakiingia mjini na kutoka katika mji huo.

Eneo la kutupia taka mahali palipotengwa mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa taka hususan taka ngumu na taka za kawaida. Huku magari maalumu yanayotumika kuleta taka hayo yakipakuliwa taka na wazoaji wa taka waliovalia mavazi mahususi.

Kwa ajili ya ukusanyaji wa taka katika maeneo mbalimbali ya mijini na vijijini, huku gari hilo likiwa na kijana maalumu ambaye kazi yake ni kukusanya taka na kuziweka ndani ya gari kwa ajili ya kwenda kuzihifadhi sehemu iliyotengwa maalumu.

Kifaa kidogo mahususi kinachotumika kuhifadhi takataka za mji, chenye mfuniko imara, kilichotengenezwa kwa chuma huku kikiwa kimepakwa rangi ya kuvutia maalumu kwa ajili ya kuhifadhi takataka hususani takataka za zisizo za kimiminika.

Vyoo vya kisasa sehemu ambazo ni maalumu kwa ajili ya utunzaji wa taka mwili hususani kwa wanaume na wanawake, huku ikiwa na alama maalumu zinazoonyesha jinsia kwa kutenganisha milango kulingana na jinsia husika. Ambapo kila jinsia ina mlango wake na sehemu yake ya kumwaga taka mwili.

Mahali pa wazi sehemu ambayo imetengwa mahususi kwa ajili ya utupaji wa taka katika eneo hili, huku kukiwa na watu mbalimbali wanaotupa na kuokota taka kwenye eneo hili la wazi, huku kukiwa na magari tofauti tofauti yanayotumika kuleta taka katika eneo hili.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya uhifadhi wa takataka, hususani taka ngumu pamoja na taka za karatasi na taka za plastiki mifuko, huku kukiwa na watu mbalimbali vijana pamoja na watu wazima, wakifanya kazi ya kukusanya na kutupa taka katika eneo hilo kupitia magari maalumu.

Sehemu ya wazi iliyotengwa mahususi kwa ajili ya utupaji taka, huku kukiwa na vijana mbalimbali wa kiume na wakike wanaotupa taka na kuokota katika eneo hilo. Taka za aina tofautitofauti kama taka ngumu pamoja na taka za chupa.

Maliwatu ni sehemu inayotakiwa kufanyiwa usafi mkubwa. Mazingira ya maliwatu ikiwa ni safi huweza kujikinga na kuondokana na magonjwa mbalimbali ikiwemo magonjwa ya mlipuko kama vile: kipindupindu.

Kifaa maalumu cha kisasa kinachotumika kuhifadhi uchafu, hususani uchafu wa karatasi ngumu pamoja na kimiminika, kifaa kinatumika zaidi nyumbani pamoja na maofisi, huku kikiwa na mfuniko maalumu kinachosaidia kuhifadhi wa taka bila kutowa harufu mbaya.

Vifaa maalumu vya kisasa vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhi takataka vilivyotengenezwa kwa magurudumu pamoja na mifuniko inayofunga vizuri kwa ajili ya kuzuia usambaaji wa harufu mbaya kutokana na uchafu unaohifadhiwa katika vifaa hivyo.

Utunzaji wa mazingira ni vizuri kwa afya ya binadamu, mazingira yanapokua machafu huweza kuchangia kusababisha magonjwa mbalimbali ikiwemo magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu. Hivyo kutunza mazingira ni vizuri kwa afya ya kila binadamu.